Duka linalouza maziwa asili na safi ya ng’ombe, kwa matumizi ya nyumbani kama kunywa na kupikia. Pia ni duka linalouza mayai kwa bei ya jumla, hivyo wateja wanaweza kupata bidhaa ya maziwa kwa ujazo mbalimbali, pia wanaweza wakapata bidhaa ya mayai kwa viwango au idadi tofautitofauti, na kwa bei husika.

Bidhaa mbalimbali hasa za kinamama zikiwa sokoni tayari kwa kuuzwa, huku zikiwa zimepangiliwa kwa mvuto na muonekano mzuri kabisa kwa wateja, bidhaa kama vile nguo za kina mama, vikapu nakadhalika.